Hii ni benki, sehemu ambayo mteja ana hesabu pesa zake, kabla ya kumkabidhi muhudumu wa benki hiyo alkadharika na muhudumu wa benki pia anahesabu pesa kabala ya kumpatia mteja ambaye amekuja kupata huduma.

Hapa ni benki. Mteja anapokuja hufanya huduma, huhesabu pesa kabla ya kuondoka au kumpatia muhudumu wa benki hiyo; hivyo ni sehemu salama kwa ajili ya kuhifadhia pesa zetu.

Hii ni benki, sehemu ambayo mteja anaweza kuja kufungua akaunti, ili aweze kuhifadhi fedha Zake. Kuna wahudumu ambao wapo tayari kuhudumia wateja wote wanaofika katika benki hii.

Hii ni baa, sehemu ambayo vinywaji vya aina nyingi tofautitofauti huuzwa, vimepangwa katika makabati ya wazi yanayoonekana vizuri, kuna mteja ambaye tayari ameshahudumiwa, ameshikilia glasi yake kwa ajili ya kunywa, pia kuna muhudumu ambaye yupo teyari kumhudumia mteja.

Baa ni sehemu ambayo vinywaji au mvinyo uliotengenezwa nakujazwa katika chupa zenye ujazo tofauti tofauti kuuzwa, vinywaji hivyo hupangwa katika makabati ya wazi ili iwe rahisi kwa mteja anae fika hapa kuona na kuchagua anachokitaka.

Hii ni sehemu ya wazi, iliyozungushiwa ukuta ambapo magari madogomadogo ya kutembelea yenye rangi nyeusi huuzwa. Hivyo, wahitaji wa magari wanunuzi huja hapa kwa ajili ya kuangalia gari analolitaka na kuweza kununua.

Hii ni sehemu ya wazi, ambayo magari madogomadogo mengi yenye rangi nyeupe yamewekwa hapa ili kwa mteja anayetaka kununua aweze kuja kuangalia na kuchagua na kuweza kulipia gari analolitaka.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, linamiliki jokofu la kidigitali lililopakwa kwa rangi za bluu, kijani, maandishi pamoja na picha za ng'ombe halikadhalika kuna bidhaa nyingine zinazouzwa zilizopangwa katika makabati ya wazi.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe kuna mteja akionekana akiingia ndani ya duka hilo, duka hilo limepambwa kwa rangi nyeupe pamoja na picha za ng'ombe pamoja na maandishi, hali kadhalika kuna muuzaji akionekana yupo ndani ya duka hilo.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe linalomiliki jokofu la kidijitali lililopambwa kwa rangi ya blue, nyeupe, kichwa cha ng'ombe pamoja na maandishi, kuna muuzaji aliyevalia nguo nyeupe yupo ndani ya duka hilo.

Hili ni duka linalouza maziwa kuna muuzaji au mnunuzi yupo akiingia katika duka hilo, duka hili limepambwa kwa maandishi yanayoonyesha kuwa maziwa yanapatikana katika sehemu hii.

Hili ni duka kwa ajili ya kuuzia maziwa, limepambwa kwa rangi nyeupe, bluu, picha za ng'ombe pamoja na maandishi, kuna mashine ndani ya duka, hili ambayo inatumika kuhifadhi maziwa yaweze kukaa kwa muda mrefu.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, inamiliki jokofu la kidigitali lenye rangi za: bluu, nyeupe; picha za ng'ombe pamoja na maandishi. Kuna muuzaji au mteja ambaye anachukua bidhaa katika majokofu hayo.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, kuna muuzaji aliyekuwa ndani ya duka na mnunuzi ambaye yupo nje ya duka hilo akisubiri huduma, limepambwa kwa rangi za kijani, nyeupe pamoja na maandishi.

Hili ni duka la kuuzia maziwa ya ngo'mbe linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi nyeupe, bluu, maandishi pamoja na picha za ng'ombe. jokofu hili linauwezo wa kutunza maziwa kukaa kwa mda mrefu bila kuharibika.

Hili ni duka kwa ajili ya kuuza maziwa ya ng'ombe, limepambwa kwa rangi ya bluu, nyeupe, maandishi pamoja na picha za ng'ombe. Kuna muuzaji aliyekuwa ndani ya duka hilo, hali kadhalika sehemu hii mteja anaweza kuja kwa ajili ya kunywa maziwa.

Hili ni duka la kuuzia maziwa linamiliki jokofu la kidigitari lililopamba kwa rangi nyeupe, bluu, maandishi pamoja na kichwa cha ng'ombe, jokofu hili lina uwezo wa kuhifadhi maziwa kukaa muda kwa mrefu, na kadhalika mteja ana uwezo wa kujihudumia mwenyewe katika jokofu hili.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe. chupa zilizojazwa ujazo tofauti tofauti wa maziwa zimepangwa katika makabati ya wazi yanayoonekana, hivyo ni rahisi kwa mteja anapofika kuweza kujichagulia maziwa anayotaka na kwenda kuyalipia.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, linamiliki jokofu la kidigitali. Kuna muuzaji ambaye anapima maziwa hayo, kutoa katika jagi lenye rangi nyeupe na kuweka katika glasi kwa ajili ya kumuhudumia mteja atakayekuja.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe. Kuna muuzaji aliyekuwa ndani ya duka hilo akiwahudumia wateja waliosimama. Kuna mitungi yenye rangi nyeupe inayotumika kubebea maziwa hayo, ipo pembeni ya duka hilo.

Hili ni duka linalouza maziwa ya Ng'ombe, kuna muuzaji ndani ambaye ameshikilia jagi akimimina maziwa katika chupa, na kadhalika kuna mteja aliyeshikilia jagi lake ambaye yupo nje ya duka hilo akisubiria huduma.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, limepambwa kwa rangi nyeupe, blue, maandishi pamoja na picha ya mtoto aliyekuwa ameshikilia glasi ya maziwa anakunywa, alkadharika kuna viti vya rangi ya bluu ambavyo vipo tayari kwa mteja aliepata glasi yake ya maziwa kuweza kukaa na kunywa.

Hili ni duka la kuuzia maziwa. Linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi za bluu na nyeupe, picha za ng'ombe pamoja na maandishi. Jokofu hili lina uwezo wa kuhifadhi maziwa kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika. Pia na kadhalika mteja anapokuja katika duka hili ana uwezo wa kujihudumia mwenyewe.

Hili ni duka la kuuzia maziwa, linamiliki jokofu la kidijitali, lililopambwa kwa rangi nyekundu, nyeupe, picha za ng'ombe pamoja na maandishi. Jokofu hili ilina uwezo wa kuhifadhi maziwa, yaani kukaa kwa muda mrefu bila kuharibika. Kuna mteja aliyekuwa ndani ya duka hilo au muuzaji.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi nyeupe, picha za ng'ombe, kijani, pamoja na maandishi. Kuna mteja ambaye anabonyeza jokofu hilo na kujihudumia maziwa.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng`ombe kuna jokofu la kidigitali ambalo mteja anakuwa na wa kujihudumia mwenyewe anapofika alkadharika pia kuna wateja waliokuwa katika foleni wakisubiri huduma hiyo.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi za bluu, picha za ng'ombe, pamoja na maandishi. jokofu hili linamuwezesha mteja anapokuja, kujihudumia mwenyewe.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, ndani yake kuna jokofu la kidigitali lenye rangi za bluu, nyeupe, picha za ng'ombe na kadhalika pia kuna bidhaa zingine za maziwa zinazouzwa ambazo zimewekwa katika makabati ya wazi yanayoonekana vizuri.

Hili ni duka linalouza maziwa ya Ng'ombe, linamiliki Jokofu la kidigitali, lililopambwa kwa rangi za bluu, nyeupe, kijani pamoja na maandishi, jokofu hili linauwezo wa kuhifadhi maziwa kukaa kwa muda mrefu.

Hili ni jengo la ghorofa, kwa chini kuna duka linalouza maziwa ya ngombe. Duka hili limepambwa kwa picha nyingi tofautofauti, halikadhalika kuna mitungi ya gesi iliyofungiwa ambayo inauzwa katika duka hili .

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng’ombe. Linamiliki jokofu la kidigitali lililopambwa kwa rangi nzuri za kuvutia, picha za ng’ombe pamoja na mtoto ambaye anakunywa glasi ya maziwa. Jokofu hili linaweza kutunza maziwa, kukaa muda mrefu bila kuharibika.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, lina miliki jokofu la digitali. Kuna mteja amabaye anajihudumia mwenyewe katika duka hili, hivyo jokofu hili lina uwezo wa kutunza maziwa haya kukaa kwa muda mrefu.

Hili ni duka linalouza maziwa ya ng'ombe, limepambwa kwa rangi za bluu, nyeupe, pamoja na maandishi. Kuna bidhaa nyingine pia zinazouzwa zipo ndani ya duka hili, duka hili pia lina bango ambalo linaonyesha kuwa maziwa yanauzwa sehemu hii.

Hili ni duka linalouza maziwa. Linamiliki jokofu la kidijitali lililopambwa kwa rangi za bluu, nyeupe, picha za ng'ombe, pamoja na maandishi. Uwepo wa duka hili unarahisisha upatikanaji wa maziwa kwa watu.

Hiki ni kibanda cha kuuzia maziwa, kimepambwa kwa maandishi na picha mbalimbali za ng’ombe pamoja na mtoto anayeshikilia glasi ya maziwa. Kuna mteja au muuzaji ambaye yuko nje ya duka la hilo, halikadhalika duka hili wanamiliki jokofu la kidijitali ambalo lipo ndani ya duka.

Hili ni duka linalo uza maziwa ya ng'ombe, lina miliki majokofu mawili ya kidigitali, yaliyo pambwa kwa rangi za bluu, nyeupe, picha za ng'ombe pamoja na maandishi. Majokofu haya yanamuwezesha mteja anapokuja anakuwa na uwezo wa kujihudumia mwenyewe.

Hili ni duka linalo uza samani za ndani, yakiwemo masofa yaliyopambwa kwa vitambaa vya rangi nzuri ya kuvutia, makabati ya ukutani, magodoro pamoja na bidhaa nyingine nyingi.

Hili ni duka linalouza thamani za aina tofauti tofauti, vikiwepo viti vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao, vilivyopakwa rangi nzuri ya kuvutia pamoja na meza, masofa mazuri yaliyopambwa vizuri kwa rangi ya kitambaa, mapambo mazuri ya ndani pamoja na vitu vingine vingi.

Hili ni duka linalo uza samani za ndani kitanda, hiki chenye sehemu ya chini na ya juu kinauzwa katika duka hilo kina ngazi ambazo zinaweza kutumika kwa mtu atakayekuwa analala sehemu ya juu ya kitanda hicho.

Hili ni duka linalouza samani za aina tofautitofauti, yakiwemo masofa yaliyopambwa kwa rangi nzuri ya kitambaa, meza, pamoja na vistuli, mapambo ya ukutani, vitanda, pamoja na vitu vingine vingi.

Hili ni duka ambalo samani za ndani za aina mbalimbali huuzwa, ikiwemo viti aina ya masofa vilivyopambwa kwa vitambaa vizuri vyenye kuvutia, vistuli, vitanda, mapambo ya ndani, makabati, majokofu pamoja na bidhaa zingine nyingi.

Hili ni duka linalouza samani za ndani; yakiwemo masofa mazuri yaliyopambwa kwa vitambaa vyenye rangi ya bluu, meza, viti, makabati, vitanda pamoja na picha za ukutani.

Hili ni duka linalouza samani za ndani, ikiwemo masofa mazuri yaliyopambwa kwa vitambaa vizuri vya kuvutia, viti vingine vya mbao, pamoja na meza. Hali kadhalika, kuna makabati, pamoja na picha za ukutani.

Hili ni duka linalouza samani za ndani, yakiwemo masofa yaliyopambwa kwa vitambaa vyenye rangi nyeupe nzuri yakuvutia. Pia kuna vitanda pamoja na mapambo mengine mazuri ya ukutani, yanayouzwa katika duka hilo.

Hili ni duka linalouza samani za ndani, masofa yaliyopambwa kwa rangi nzuri ya kuvutia meza, pamoja na viti vengine vilivyotengenezwa kwa malighafi ya mbao, hivyo duka hili mteja anapokuja anakuwa na uhakika wa kujipatia bidhaa anayohitaji.

Hili ni duka linalouza samani za ndani yakiwemo masofa yaliyopambwa kwa vitambaa vyenye rangi nzuri ya kuvutia, makanyagio pamoja na meza, kuna mapambo mengine ukutani, viti pamoja na bidhaa nyingine nyingi.

Hili ni duka linalouza samani mbalimbali ya kiwemo masofa, yaliyotengenezwa kwa vitambaa vizuri vya kuvutia. Yamewekwa katika sehemu ya wazi ili, yaweze kuonekana vizuri kwa mteja yeyote atakayekuwa anapita.

Hapa ni hotelini. Ni sehemu ambayo mteja anapofika hupokelewa, imepambwa kwa samani za aina nyingi tofautitofauti, zikiwemo taa nzuri zenye kuvutia, maua, picha za ukutani pamoja na viti na meza.

Hili ni soko la matunda, sehemu ambayo matunda ya aina tofautitofauti yanauzwa yakiwemo: mapapai, machungwa matufaa, matango, matikiti maji, ndizi, mañanasi, pamoja na matunda mengine; hivyo mteja anapokuja hapa, anakuwa na uhakika kupata matunda yote anayoyahitaji.

Hapa ni sokoni nafaka za aina mbalimbali huuzwa zikiwemo mchele, maharage, karanga, njugu mawe pamoja na bidhaa nyingine zilizopangwa kwenye makabati ya wazi kuna mteja ambae yuko katika duka hilo alikadharika pia kuna muuzaji anae hudumia.

Hili ni soko bidhaa za aina tofautitofauti zinauzwa hapa yakiwemo; majiko ya kutumia mkaa, makarai ya kukaangia samaki, masanduku, madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia malighafi ya chuma pamoja na bidhaa zengine nyingi.

Hili ni soko, bidhaa za aina tofauti tofauti zinauzwa hapa zikiwemo nyanya, pilipili, viazimbatata, maharage, njegere, malimao pamoja na bidhaa nyingine. Hivyo wateja huja hapa kwa ajili ya kununua bidhaa wanazohitaji.

Hili ni soko sehemu ambayo bidhaa za aina nyingi tofautitofauti zinauzwa, zikiwemo nafaka ambazo zimejazwa katika viroba; viroba hivyo vimewekwa wazi. Nafaka hizo zikiwemo: mchele, maharage, karanga pamoja na bidhaa nyingine.

Hili ni soko sehemu ambayo bidhaa za aina nyingi tofauti tofauti huuzwa, zimepangwa katika makabati ya wazi yanayoonekana vizuri, wateja hukutana hapa kwaajili ya kununua bidhaa wanazo zitaka.

Hapa ni sokoni, matunda ya aina tofautitofauti yanauzwa, yakiwemo maembe, mapapai, ndizi, machungwa na maboga. Wateja hufika hapa kwa ajili ya kununua bidhaa wanazozihitaji. Bidhaa zinazouzwa zimefunikwa kwa miyamvuli ili isiweze kupigwa na jua.

Hapa ni sokoni bidhaa za aina tofautitofauti huuzwa zikiwemo: nyanya, mboga za majani, vitunguu, pamoja na bidhaa zingine. Hivyo wateja hufika hapa kwaajili ya kupata bidhaa wanazozihitaji na wauzaji pia huleta bidhaa zao.

Hapa ni sokoni sehemu ambayo bidhaa za aina nyingi tofautitofauti zinauzwa, zikiwemo: nyanya, karoti, viazi mbatata, vitunguu pamoja na bidhaa zingine nyingi. Wateja huja hapa kwa ajili ya kununua bidhaa wanazozihitaji

Hii ni sehemu ya duka katika duka kubwa ambalo, viatu vya watoto vyenye rangi nzuri ya kuvutia vinauzwa hapa, vimetundikwa katika sehemu ya wazi, inayowezesha viatu hivyo kuonekana vizuri.

Hili ni duka linalouza mikoba ya kina mama yenye rangi tofautitofauti pamoja na viatu, kuna wateja wengi katika duka hili ambao wanaangalia na wengine wanachagua bidhaa ili waweze kulipia kuondoka nazo. Duka hili ni miongoni mwa maduka makubwa yaliyomo katika jengo moja.

Hii ni sehemu wanayouza nguo, katika duka kubwa, nguo zake zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi yanayoonekana kwa uzuri na zingine zimening’inizwa. Hivyo ni rahisi kwa mteja anapofika kuweza kuona na kuchagua.

Hili ni duka kubwa, ambalo bidhaa za aina nyingi tofautitofauti zinauzwa hapa, Vikiwemo Viti vya plastiki, baiskeli, Mipira pamoja na bidhaa zingine nyingi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambalo wanauza vyombo vya plastiki, hivyo mteja anapofika hapa ni rahisi kuona kila chombo kinachouzwa kwa sababu, vimepangwa vizuri katika makabati ya wazi yanayoonekana vizuri.

Hii ni sehemu ya duka katika duka kubwa, hivyo viatu vya aina tofautitofauti vinauzwa hapa, viatu hivyo vimepangwa katika makabati yaliyokuwa wazi yaani vinaonekana vizuri hivyo ni rahisi kwa mteja kufika na kuweza kuchagua.

Hili ni duka kubwa linauza bidhaa za aina nyingi tofauti tofauti, zimepangwa katika makabti ya wazi yanaonekana vizuri. Hivyo ni rahisi kwa mteja nakufika hapo na kuweza kuchangua bidhaa anayoitaka ili aweze kulipia.

Hili ni duka kubwa sehemu ambayo bidhaa za aina nyingi tofautitofauti zinauzwa, bidhaa zake zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi yanayoonekana vizuri. Hivyo mteja anapofika ni rahisi kutembea na kuchagua bidhaa anazozihitaji.

Hili ni duka kubwa, ambalo vinywaji vya aina nyingi tofautitofauti vinauzwa hapa, vimepangwa katika makabati ya wazi yanayoonekana vizuri, hivyo mteja anapofika ni rahisi kuona aina ya kinywaji anachokitaka na kuweza kukinunua.

Hili ni duka kubwa linaoluza bidhaa za aina tofautitofauti, bidhaa hizi zimepangwa katika makabati ya wazi yanayoonekana kwa uzuri hivyo mteja anapokuja ni rahisi kuona bei ya kila bidhaa ambayo imepangwa katika makabati haya na kuweza kununua.

Hili ni duka kubwa ambalo bidhaa nyingi za aina tofautitofauti zinauzwa, zimepangwa vizuri katika makabati ya wazi yanaonekana vizuri. Hivyo mteja anapokuja ni rahisi kuona kila bidhaa na bei yake inayouzwa.